Kwenye mchanga mweuoe pemveni, jambari yenye mawimbi madgo, upande wa kushoto wa picha kuna miti mingi ya minazi inayokua kwa mstari karibu na bahari, mbali kidogo mbele kuna watu wanaotembea kando ya maji, anga lina mawingu yanayodokeza huenda mvua imenyesha.

Bahari yenye mchanga mweupe na mwani uliosambaa kando ya maji. Upande wa kulia kuna miti ya minazi na majengo madogo yaliyojengwa karibu na mstari wa miti hiyo. Pia kuna miundo ya mbao kama vibanda au mabanda ya muda ambayo inaonekana upande wa kushoto huku mawimbi madogo yakipiga pwani. Anga ni ya mawingu mengi hali inayoashiria uwezekano wa mvua.

Lenye maandishi ya buluu yanayosomeka, Shiloh Celebration Churches juu ya mlango wa mbele. Juu zaidi kuna msalaba mweupe uliojengwa kwenye ukuta wa mbele wa jengo ishara ya ukristo. Mlango wa kanisa ni wa rangi ya buluu na jengo lenyewe limepakwa rangi ya kahawia. Pembeni ya mlango kuna miti midogo.

Ofisi ya uhamiaji ambapo watu wanaenda kuomba paspoti. Kuna kibao juu kilichoandikwa, Immigration Office Passport Application, pamoja na namba nne. Mtu mmoja aliyevaa suti anaonekana akiwa mbele ya dirisha kuhudumiwa akizungumza na afisa aliye ndani ya kibanda cha vioo. Kompyuta na nyaraka zinaonekana ndani.

Hali ya chini iliyojengwa kwa mabati na miti ikiwa imezungukwa na miti mingi ya kijani, mbele ya nyumba hio nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye kamba ya nguo kwa ajili ya kukauka. Kuna majani mengi ya kijani na mazingira yanaonyesha hali ya kijiji au mitaa ya banda. Pembeni kulia kuna kioo cha gari kinachoonyesha kua picha ilipigwa kutoka ndani ya gari.

...kwa mfano wenye mchanga mweupe kandokando ya bahari, mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na maji akiwa amevaa nguo za rangi ya samawati na nyekundu. Kwa upande wa kulia wa picha kuna mti ya minazi na majengo ya mapumziko yaliyojengwa kwa paza makuti ikiashiria eneo la kitalii. Mbingu ina mawingu yenye rangi ya kijivu.

Ndani ya msikiti tunaona mtu akiwa katika hali ya kusujudu akitelekeza ibada ya swala juu ya zulia la msikiti lenye mistari ya kijani na nyekundu. Msikiti una nguzo zilizopambwa vizuri, madirisha marefu yanayoruhusu mwanga wa nje kuingia na feni za dari kwa ajili ya baridi, kuna maandishi ya kiarabu ukutani na cha...

Kundi kubwa la watu wakiwa katika foleni wakielekea kuingia kwenye kivuko cha feri. Feri yenye sura nyeupe ipo kwenye ngati tayari kupokea abiria wanaoingia kwa miguu. Mbali inaonekana tulivu chini ya anga ya blue yenye mawingu machache. Mandhari yanapendeza kuwa ni eneo la feri. Labda likoni ambapo watu husafiri katika kati ya pande mbili za bahari kwa kutumia usafiri wa feri.

Hapa ni wakati wa machweo miyale ya jua yanang'aa juu ya maji ikitoa mwanga ya fedha juu ya uso wa bahari, kwenye maji kuna mashua mbili moja ikiwa karibu na pwani na nyingine mbali zaidi, mawimbi madogo yanapiga kukiwa kuna ufukwe wa mchanga.

Mchanga mweupe, uliyoenea kwa upana. Katika eneo la mbele kuna watu wawili wakitembea ufukweni. Mmoja akiwa karibu na kamera, na mwengine mbali. Mandhari ya nyuma, inaonyesha miti ya minazi, na majengo machache ya ujani, yaliyotengenezwa kwa makuti. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu hafifu ikionyesha hali ya hewa tulivu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitalii, au kijiji kilicho karibu na bahari.

Mawimbi ya bahari yanyovuma kwa utaratibu hadi kwenye mchanga. Miale ya jua inaangaza juu ya uso wa maji ikitoa mwanga wa kuvutia unaoakisi juu ya bahari. Mchanga wa ufukweni waonekana kua laini na wenye unyenyeke unyenyevu ishara ya mawimbi yaliopita bandari.

Barabara kuu yenye njia mbili, ikielekea moja kwa moja mbele katikati ya eneo lenye mito miwili pande zote. Pande zote za barabara kuna vichaka vya kijani vinavyopatana na maji ya mito. Anga limejaa mawingu ya kijivu, kuashiria hali ya hewa ya mawingu au mvua inakaribia. Barabarani inaonekana kuwa ya kisasa.

Kubwa la kampuni ya Modern Coast ikiwa limeegeshwa kando ya barabara. Basi hili lina rangi angavu na maandishi makubwa yanyoonyesha miji iliyopita Mombasa, Tanga na Daresalaam. Dereva au abiria anaonekana upande wa kulia wa basi na upande wa kushoto kuna vibanda vidogo. Anga ni ya wazi na mawingu machache.

Waislamu wakiwa wameketi sakafuni kwenye mkeka ndani ya msikiti au ukumbi mkubwa. Wamevaa mavazi ya kiislamu kama kanzu na kofia na wengi wao wanaonekana kua makini na kimya kana kwamba wako kwenye sala au mkutano wa kidini. Mmoja wao anashika kipaza sauti labda akijiandaa kutubu au kutoa ujumbe. Mtoto mdogo pia anaonekana upande wa kushoto.

Cha kumbukumbu kilichowekwa ukutani. Kibao hicho kina maandishi yanayoeleza kuwa Nyali Baptist Church ilifunguliwa rasmi na Abednego na Elizabeth Ongoma ambao ni wazee waanzilishi wa kanisa hilo. Tarehe ya ufunguzi imeandikwa kuwa ni tarehe kumi na moja Juni ishirini na saba. Juu ya maandishi kuna picha ya ua mweupe ishara ya amani na roho mtakatifu.

Wanaume na wanawake wakitumbuiza kwa ngoma ya kitamaduni. Wamevaa mavazi ya kikabila, wanaume wakiwa na mashati ya machungwa na vitambaa vya blue na nyekundu kiunoni, huku wanawake wakivalia sketi fupi za rangi nyeupe na blauzi za rangi mbalimbali. Watu wanashika vishindo vya manyoya au nyasi mikononi wakicheza kwa mpangilio.

...kwenye mchanga mweupe iliyonyoka. Kando ya ufuo kuna miti mirefu ya minazi ambayo waashiria eneo la fukweni au mazingira ya tropiki. Nyuma ya miti hiyo kuna majengo madogo meupe, mojawapo likiwa la pale rangi ya kahawia. Mandhari ni tulivu nayo ya asili, likiachilia pale pa mapumziko au sehemu ya starehe karibu.

Shughuli ya kuapishwa kwa kiongozi mtu aliye katikati akiwa amevaa suti ya bluu na tai ya manjano anainua bibilia kwa mkono wa kulia ishara ya kuapishwa pembeni yake kushoto kuna jaji aliyevalia jofu la rangi nyekundu na nyeusi akisoma maandishi kutoka kwenye karatasi kuna mwanaamke aliyavalia nguo za heshima akisindikiza tukio hilo nyuma kuna umati wa watu.

Nyupe lenye maandishi yanayosomeka, Dr. Carf Memorial Museum. Mbele ya jengo hilo kuna sanamu ya mwanaume aliyevaa suti akionekana kushikilia kitu mkononi. Sanamu imesimikwa juu ya jukwaa la nzenge lililo na gazi dogo. Upande wa kushoto na kulia wa jengo kuna miti yenye majani mengi inayotoa kivuli. Anga ni blue, hali ya hewa ni jua.

Kwenye tovuti ya Ena 254 Web App inaonyesha mtu aliyevaa suti ya bluu akiwa anatoa alama za vidole kwenye kifaa cha elektroniki ambacho kimeunganishwa kwenye kompyuta mezani. Inaonekana kua kwenye ofisi rasmi.

Jengo kubwa aina ya ghorofa karibu na barabara ya rangi nyeupe. Kuna magari ya rangi nyeupe inayopita kwa barabara. Pia kuna mwanamume anayetembea kwa barabara, akiwa amevalia sare za nyeusi na pia mti mkubwa.

Kivuli wenye mchanga mweupe unaong'aa. Ufukweni kuna mwani uliosukumwa na maji. Kwa nyuma kuna miti mingi mirefu ya minazi yenye majani ya kijani kibichi pia kuna vibanda vya mapumziko vilivyojengwa kwa nyasi vinavyoashiria uwepo wa hoteli au mapumzikoni mwa bandarini.

Feri lenye usanifu wa Kiarabu au Kiislamu likiwa karibu na bahari. Jengo lina madirisha marefu ya vioo, milango mikubwa na minara midogo iliyo na mapambo juu. Kuna dome ya mviringo yenye rangi ya udongo na bustani ndogo yenye mimea mbele ya jengo hilo. Uzio mweupe wenye nguzo unaozunguka eneo hilo, vifau mbali upande wa kushoto kwa maji.

...au kazi zito la bakiaji ambapo kontaina kubwa la kijani linainuliwa na kreini ya manjano. Konnteina hilo linaonekana kuwa kwenye trela la lori. Kuna watu wawili walioko karibu wakisimama mchakato huo. Nyuma yao kuna majengo ya ghorofa yenye rangi tofauti na anga linaonekana kuwa na mawingu mepesi chini ya anga la samawati.

Aliyevaa shati jeupe na fulana ya rangi ya giza akiwa ameinama mezani akisaini na kujaza fomu mbele ya mwanamke aliyevaa shati jeupe lenye mikono mikungu. Mwanamke huyu anakaa upande wa pili wa meza akiwa anamsaidia huyo kumueleza. Juu ya meza kuna kompyuta, pakato, vitabu na karatasi.

Jengo refu la msikiti lenye ukuta wa rangi ya krimu na milango mirefu ya rangi nyekundu. Kulia mwa jengo kuna minara mirefu ya msikiti inayosimama karibu na mnara. Mbele ya msikiti kuna watu wameketi au kulala kwenye mchanga wengine wakionekana kupumzika au kuzunguka. Anga ni blue angavu ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Wanawake tano wakiwa wamesimama pamoja mbele ya bango la Hijab Mission. Wamevaa mavazi ya heshima yenye rangi mbalimbali kama pinki, zambarau, nyeusi na kijani kibichi. Wanatabasamu na kuonekana kuwa katika hafla rasmi ama mkutano. Nyuma yao kuna mapambo ya pazia rangi ya dhahabu na zambarau.

Mpana wa mchanga uliowazi ukiwa na vibanda vidogo vya miti vilivyo jengwa kwa mpangilio. Mbali na vibanda hivyo, bahari inaonekana ikiwa na rangi ya samawati iliyopoa na anga lina mawingu mepesi usio na dalili ya mvua. Hakuna watu wengi katika eneo hili, hali inayotoa hisia ya tulivu na thamani.

...iliyoandikwa New York Temple kwenye lango kuu. Hekalu hili lina usanifu wa kihindi ukiwa na minara mitatu yenye inja za dhahabu na kuta nyeupe zilizo na mapambo ya kijani na dhahabu. Mlango wa mbele umetengenezwa kwa chuma chenye mapambo na kuna gari jeupe lililobaki karibu. Anga kuna nyaya za umeme na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Haya ni miundo wa kihistoria, huenda ni ngome au mnara wa kizamani. Kuta zake zimechakaa kidogo, ikaonyesha athari za muda. Pembeni ya jengo hilo kuna watu wamekaa kivulini, wengine wakionekana kupumzika na kuzungumza. Mti wenye majani mabichi, uko karibu na jengo hilo.

Nyayo za miguu kwenye mchanga mweupe. Nyayo hizi zinaonyesha mtu alipita hapa hivi karibuni na zimeachwa kwa mpangilio wa mstari moja, zikielekea mbele. Mchanga unaonekana kua lakini na safi, huenda ni wa fukweni. Hakuna vitu vingine vinavyoonekana kwenye picha. Hivyo unasisitiza utulivu na uzuri wa mazingira.

Lenye mandhari ya kuvutia na utulivu. Kuna nyasi za kijani kibichi, miti mirefu na mimea ya mapambo inayopendeza mazingira. Kushoto kuna njia ya kutembea ya mawe na upande wa kulia kuna jengo jeupe lenye nguzo la ngazi zinazopanda juu. Huenda ni nyumba au ofisi. Mandhari inaonekana kuwa bustani ya kifahari au sehemu ya makazi ya kupendeza.

Ndege ikiwa limesimama kwenye uwanja wa ndege. Ndege hii ina injini mbili za mabai propelas na rangi yake ni nyeupe. Angani kuna mawingu mazito ya rangi ya kijivu na blue yakionyesha huenda mvua ikanyesha. Kando ya ndege kuna watu wachache wanaonekana aidha wakiingia au wakishuka. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya kurukia na kutua ndege.

Uwanja wa ndege ambapo ndege moja aina ya abiria imeegeshwa karibu na jengo la abiria. Mbele ya ndege kuna mfanyikazi wa uwanja wa ndege aliyevaa sare ya usalama yenye rangi ya manjano na orange pamoja na vesti yenye maandishi G4S. Mfanyikazi huyo anashika bidhaa ya kuongeza ndege akielekea.

Mji wa pwani ulioko karibu na bahari majengo yana mtindo wa zamani wa Kiarabu na ya Kiswahili zenye mapaa ya rangi ya kahawia na madirisha makubwa. Kuna mnara wa taa unaoonekana katikati ukiangalia bahari.

Ndani ya msikiti wenye miundo ya matao, ukuta mweupe na sakafu ya vigae. Wanaume kadhaa wamevaa mavazi meupe ya kiislamu na wamesimama kwa utulivu. Mwingine akionekana kuwa katika ibada ya sala. Taa ndogo imening'inia kwenye dari ya na katika utulivu wa kiroho unaonekana ndani ya jengo hili takatifu. Mazingira ni safi na yenye mpangilio.

Watu wengi waliovalia mavazi ya kuogelea wakiwa ndani ya maji ya bahari wakifurahia na kucheza. Katika anga ya juu kuna parachuti ya kijani inayoonyesha kwamba kuna mtu anafanya mchezo wa kuteleza baharini kwa kitumia kite surfing . Anga ni safi na maji ni ya buluu ikionyesha hali ya hewa ni nzuri. Kwa mbali kuna boti ndogo juu ya maji.

Watu watatu walioketi viti vya heshima katika tukio rasmi. Wote wamevalia mavazi ya kitaalamu na wanaonekana kuwa katika hali ya furaha au mazungumzo ya kirafiki. Nyuma yao kuna maandishi makubwa yanayosomeka, Launch of Local Court ikionyeshwa...

Jengo jeupe la kifahari ambalo linaonekana kuwa hekalu la dini la kihindi kutokana na usanifu wake wa kipekee ulio na minara na maandishi ya kihindi kwenye lango la kuingilia. Lango lina mapambo ya jadi na maandishi mekundu, kuna mtu...

Lango kuu la kuingilia katika kanisa lililo, Winners Chapel International Mombasa. Juu ya lango kuna bango kubwa lililoandikwa jina hilo kwa maandishi mekundu na meusi. Lango lenyewe lina milango miwili ya chuma na kuna nembo ya kanisa upande wa kushoto na kulia wa milango. Nyuma ya lango kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya majano.

Mwanamume anatembea kuelekea msikitini, amevalia shati ya rangi nyeupe. Kuna mama mwenye amevalia buibui ya rangi nyeusi. Kuna pia mwanaume anaendesha bodaboda.

Vyenye mchanga mweupe, viti vya kustarehe ya blue vilivyo chini ya miavuli ya majani makavu. Nyuma kuna miti mingi ya minazi na woto wa kijani unaoashiria mazingira ya kitropiki. Sehemu hii inaonekana kuwa ya mapumziko au hoteli ya kitalii karibu na bahari. Anga linaonekana kuwa safi na hali ya hewa ni ya joto na utulivu, ikivutia kwa watalii.

Pwani yenye vibanda vya kijani vilivyotengenezwa kwa makuti vikibadili bahari tulivu. Mbele ya vibanda kuna mitende mirefu iliyotikiswa na upepo wa pwani. Mazingira yanaonekana kuwa ya mapumziko au sehemu ya utalii, mahali pazuri pa kustarehe karibu na bahari.

Eneo na wazi karibu na barabara ya mchanga. Pembeni ya njongo hao vibanda vya biashara vilivyojengwa kwa miti na bati. Kuna viti na meza vikiwa vimepangwa chini ya miti. Huenda ni sehemu ya mapumziko au mgawa wa wazi. Nyuma kuna majengo madogo ya rangi tofauti na miti mingi ya kijani inayozunguka eneo hilo. Upande wa kulia, sehemu ya mbele ya mbajaji ya njano inaonekana.

Ufukwe ya kisasa yenye meli na mizigo iliyopakiwa makonteina ya rangi tofauti tofauti. Meli hiyo imesimama kando kando ya gati na inahudumiwa na kreni kubwa ya kuinua na kushusha makonteina. Bahari ni ya buluu safi na anga lina mawingu mepesi.

Watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wakiwa majini na wengine wakitembea kwenye mchanga. Mbali na mawimbi madogo, najua angani kuna parachuti ya kijani ikielea, ikiashiria mchezo wa baharini kama kite sarfing . Mbali kidogo kuna boti jeupe ndani ya maji. Angani ya buluu, angavu, bila mawingu mengi, ikiashiria hali ya hewa nzuri ya jua.

Mchanga mweupe na mwani uliotapakaa kabla ya bahari. Katika eneo la nyuma kuna majengo yenye paza makuti yanayoonekana kuwa sehemu za mapumziko ya hoteli za kitalii. Pia kuna miti ya minazi na mingine ya kijani inayopendeza mazingira. Anga ni ya mawingu ikitoa ule utulivu na mandhari ya siri. Picha inaonyesha sehemu ya fukwe la tropiki, mahali pazuri pa mapumziko na utalii wa baharini.

Huku ni msikitini ambapo watu wameenda kuswali. Kuna mwanaume amevalia nguo ya rangi ya samawati. Msikiti imepakwa rangi tofauti tofauti.

Ya kuvutia ya pwani ambapo tunaona bahari yenye rangi ya bluu ikielekea mbali hadi upeo wa macho. Katika eneo la mbele kuna ardhi ya kijani yenye miti ya minazi na majani yaliokuwa vizuri huenda ni sehemu ya bustani au uwanja wa gofu. Kuna majengo machache meupe na pia meli inaonekana baharini upande wa kulia.

...mashabiki wa michezo waliojaa furaha na msisimko mkubwa. Wamevaa fulana za timu wanaoshabikia zenye rangi ya buluu na nyeupe na wengine weusi. Baadhi yao wameinua mikono juu, wengine wanapiga kelele, wakipuliza vuvuzela na tabasamu zao zinaonyesha furaha kubwa hapo ndani ya uwanja.

...shari wakati wa jioni au alfajiri. Mawimbi yanavuma kwa upole yakigonga mchanga wa pwani na mwanga wa jua unahakikisha juu ya maji, ukitoa mgao wa kuvutia kwenye uso wa bahari. Katika mbali kuna watu wachache wanaotembea kando kando ya maji. Magari ni tulivu na yenye upulivu mkubwa ikionyesha uzuri wa asili ya bahari.

Kifukwe cha kisasa kilichosimama ufukweni tayari kupakia au kushusha magari na abiria. Kivuko kina rangi ya buluu na kijani kikiwa na miundo mbinu ya kupitisha magari katikati. Maji yanaonekana ni ya bahari au mto mkubwa na kwa mbali kuna...

...wamevaa sare nyupe wakishika mbele zao za rangi nyekundu na blue zenye alama maalum. Wamepanga kwa mstari mrefu wakitembea kwa mpangilio mzuri barabarani. Kwa nyuma kuna miti mirefu na mazingira ya kijani inaonyesha kuwa tukio linafanyika katika sehemu ya wazi. Huenda ni hafla rasmi au maandamano ya kikundi cha vijana ikishiria nidhamu, mshikamano na uzalendo.

Shule hii inayoitwa Kenya Muslim Academy. Ukuta wa shule hii umechorwa maandishi na picha mbalimbali, zikiwemo nembo za shule na maandishi yanayoeleza kuwa, kuna shule ya msingi na ya wavulana wa sekondari. Magari mawili yanapita mbele ya bango hilo barabarani na kuna miti mikubwa ya kijani.

Tukio rasmi ambapo watu mashuhuri wanatembea kwenye jukwaa kikuu. Mtu aliyekatikati amevaa suti ya buluu na shati na tai huku akiwa anatabasamu. Pembeni mwake kuna mwanamke aliyevaa mavazi rasmi ya rangi ya buluu akiwa anatembea naye. Pia kuna mahafisa wa usalama, watu wengine waliovaa mavazi ya heshima. Mandhari ya ndani inaonyesha tukio la kitaifa.

Watu wameingia kwenye jengo la zamani lenye muundo wa zamani wa kiislamu. Juu ya mlango kuna mapambo ya kuta yalio na umbo ya nusu duara yenye nyota dogo. Mlango huu umezungukwa na rangi ya bluu ya kupenda na kuta za nje zinaonyesha dalili za kuchakaa kwa muda. Mbele ya mlango kuna ngazi tatu za mviringo ziliozokaa kidogo, ndani mwanga wa asili unaonekana ukipenya adi mwisho.

Kwenye msikiti ambapo watu wachache wameketi kwenye zulia jekundu lililopangwa kwa mipaka ya dhahabu. Ukuta wa msikiti una rangi mbili; kijani chini na nyeupe juu. Kuna taa ukutani, milango, na mbao. Rafu yenye vitabu upande wa kulia. Mwisho wa chumba kuna kipazasauti na kiti.

Sehemu ya mbele ya treni ya kisasa ya SGR, Standard Gauge Railway ya Kenya. Treni hii ina rangi ya machungwa, nyeupe na njano. Linalonekana ikiwa imesimama chini ya daraja ya juu. Dereva anaonekana akiwa wazi na baadhi ya vibanda vya muundo wa injini inaoekana vizuri. Hii ni treni ya abiria inayotumika kusafirisha watu.

Eneo la pwani lenye miti mirefu ya minazi inayoinuka kuelekea angani likiwa na majani ya kijani kibichi kibichi. Kuna uzio mweupe wa mbao unaonekana upande wa kulia chini ya picha na mimea yenye majani ya kijani upande wa kushoto. Anga lina mawingu meupe na kijivu huku mwanga asili ukiangaza eneo hilo.

Uvutio ya pwani kuna majengo zenye paa za makuti iliopo karibu na mchanga ya ufukweni. Mbele ya majengo hayo kuna miti mirefu ya minazi inayoyumbishwa na upepo baharini. Bahari yenye maji ya blue imetulia kwa utulivu.

Mandhari ya ufukweni, ambapo kuna mchanga mweupe na mwamba mkubwa wa asili wenye majani ya kijani juu yake. Karibu na mwamba kuna mnyama anayefanana na kasa au foka akiwa kwenye mchanga. Kwa mbali kuna miti ya minazi na majengo ya kibanda, na upande wa kulia kuna bahari inayoonekana.

Bahari yenye mchanga mweupe unaoelekea kwenye maji ya bahari ya rangi ya buluu na kijani, pembeni kuna miti ya majani ya kijani na vibanda vya rangi mbali mbali watu wachache wanaonekana wakitembea na kusimama kwenye ufukwe wengine wakiwa katika makundi madogo nyumba kubwa inaonekana kwa umbali.

Wanaume waliovaa suti wanapeana mikono kwa furaha, wakiwa wanatabasamu. Kando yao kuna maafisa usalama, waliovaa sare wakisimama kwa heshima. Mandhari anaonyesha kuwa tukio hii inahusiana na viongozi wa serikali, au wageni mashuhuri katika hafla ya kitaifa au kikazi. Nyuma yao kuna miti na majengo, ikionyesha kuwa tukio linafanyika nje, kwenye mazingira ya taasisi au ofisi rasmi.

Lori kubwa la mizigo aina ya Mercedes Benz ilikuwa imebeba kontena jekundu lililoandikwa C41. Lori hili limesimama pembeni ya barabara kuu kwenye eneo lenye mwangaza wa jua la asubui au jioni. Barabara inaonekana kuwa ya lami huku magari.

Dini yenye mapambo mengi ya kifahari katikati kuna sanamu tatu za miungu wa kihindu, waliovalishwa mavazi ya buluu na mapambo ya dhahabu, kuta za nyuma zimechorwa na kupambwa dhahabu zikiwa na michoro na alama mbali mbali za kidini, kuna maua mekundu yaliyopangwa mbele ya sanamu.

Watu waliovalia mavazi ya buluu na baadhi yao wamevalia kofia za buluu zenye maandishi. Mmoja aliye katikati amesimama mbele ya kipazasauti na anazungumza huku wengine wakimsikiliza. Kuna mabango yenye jina Kalonzo, inaonekana ikiashiria mkutano au kampeni la kisiasa. Mazingira yanadhihirisha hali ya umoja na uungwaji mkono kwa mtu anayezungumza.

Kuingilia katika jengo linaloandikwa, College of Islamic Studies kwa Kiingereza na Kiarabu juu ya mlango. Ukuta wa jengo ni wa mawe ya rangi ya udongo na mlango ambao una mchoro wa kiistari ya Kiarabu unaonekana kuwa wa kitamaduni. Juu ya maandishi kuna nembo yenye kitabu kilichofunguliwa na mwangaza juu yake.

Kubwa, jeusi la kuhifadhia maji, lililoekwa juu ya jukwa la chuma, na kubanwa. Jukwa hilo limesimama juu ya ukuta wa zege, na upande wake kuna ngazi ya chuma kwa ajili ya kupanda. Tanki liko karibu na jengo la kisasa, lenye paa jeupe. Chini ya tanki kuna mfanyikazi aliyevaa kofia kwa ajili ya usalama.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu safi. Pembeni kuna eneo la mawe ya kupita pamoja na ngazi ya chuma iliyotumika kuingia na kutoka kwenye bwawa hilo. Katika mandhari ya nyuma kuna miti mirefu ya minazi na nyasi za kijani pamoja na jengo jeupe lenye varanda na madirisha makubwa.

Kwa picha kuna sehemu ya fremu ya bajaji yenye rangi ya majano na kio cha pembeni. Nje ya mbajaji kuna barabara yenye maji yaliyotuwama. Ishara kuwa mvua imenyesha. Kushoto kuna majani ya kijani, mti na uzio wa asili unaonyesha eneo la kijani kibichi.

Mashabiki waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wengi wao wakiwa wamevaa jezi za Kenya wanaonekana wakishangilia kwa furaha baadhi yao wakipiga kelele kwa kupuliza filimbi na kuinua mikono juu kwa hamsa kubwa wengine wamevaa miwani ya jua na kofia wakifurahia tukio ambalo linaonekana kuwa la michezo.

Jahazi la kienyeji likielekea kwenye maji ya bahari ya samawati safi. Jahazi hilo lina watu kadhaa walioketi nyuma yake, likiwa na kanga kubwa jeupe lililoandikwa maneno ya matangazo. Mbele ya jahazi, mtu mmoja anaonekana akielea majini huku akiogelea karibu na chombo hicho.

Bahari wa kati wenye maji mkubwa, mchanga wingi unaoneka pamoja na mabaki ya muani iliotsesnyika. Kuna mti wa minazi uapande wa nyuma uliotawanyika ikiashiria kua ni eneo la pwani ya kitropiki. Anga ni la mawingu na lina uwezo wa kuashiria mvua au hali ya utulivu ya hewa.

Maandishi Jaymac pembeni uliokwekwa kwa mti mkubwa katika mstari yenye nyasi kijani. Ubao huo unaeleza shukrani kwa michango ya jamii katika kuboresha sehemu ya hekalu. Pembeni ya ubavu sanamu ndogo ya ndege wawili wa chuma wenye rangi ya samawati.

Jengo refu lenye minara linaloonekana kuwa msikiti kutokana na muundo wake na taa za kijani zinazong'aa kwenye mnara. Mbele ya msikiti kuna watu wachache wamesimama karibu na mlango na kwenye barabara. Kulia kuna bango la matangazo ya chakula yenye maandishi Best Dishes.

Pa kupumzika ufukweni penye mandhari ya kuvutia. Kuna viti vya kisasa vya kupumzika vilivyowekwa kwenye mchanga karibu na mti wa mnazi. Bahari ya buluu na anga safi ya mawingu mepesi inaonekana mbele ikiongeza utulivu na mazingira...

Kiti yenye mapambo ya kuvutia. Kwenye ukuta wa mbele kuna mimbari ya mabao iliyojengwa kwa ustadi mkubwa ambayo hutumika kwa ajili ya kutubu juu yake kuna taa kubwa ya kifahari. Kuta zimepangwa kwa maandishi ya kiarabu na saa mbili upande wa kushoto.

Bahari ambapo kuna maji mengi sana, kuna watu wanaogelea kwenye bahari na pia kuna mwanaume amesimama kando ya bahari akiwa amevaa mkoba wa rangi nyeusi.

Jumba la orofa moja ambalo bado linajengwa. Linajengwa kuna mchanga na mawe ya ujenzi pamoja na miti ya minazi. Kuna nguzo za mbao zenye kusaidia paa la juu. Kushoto kuna kibao cha biashara chenye maandishi Cones.

Ingu lililopambwa kwa taa za kupendeza usiku. Jengo lina miundo ya kipekee ya minara ya mviringo inayopanda juu ikiwa imepangwa kwa taa rangi ya machungwa na nyeupe. Sehemu ya mbele ya hekalu kuna ua nzuri wenye mimea ya kijani.

...Abiria na magari vikiwa ndani ya maji karibu na bandari. Gari moja linaonekana likiwa limejaa watu upande wa mbele na lingine likiwa limeengeshwa. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu, baadhi yakiwa na muundo wa kisasa. Maji ni tulivu na anga lina mawingu mepesi ikiaashiria asubuhi au jioni tulivu.

Meli iko ikiwa baharini. Meli hiyo ina makontena mengi yaliyopangwa juu yake kwa usafirishaji wa bidhaa. Bahari inaonekana kuwa na utulivu huku anga likiwa na rangi ya machweo, ikiaashiria jioni au alfajiri. Mawingu machache yanaonekana juu ya upewa macho yakichangia mandhari tulivu ya picha hii ya usafirishaji wa kimataifa.

Wenye mchanga mweupe na safi. Katikati ya picha kuna kibanda cha mbao kilichofunikwa kwa mabati, huku miti ya minazi na miti mingine mirefu ikiwa nyuma ya kibanda hicho. Kuna miundo ya mbao iliyosimama karibu na kibanda huenda kwa ajili ya kukausha samaki au vifaa vya wavuvi.

Hizi container trailer . Likiwa limebeba container na rangi ya kahawia yenye maandishi ya MSC kampuni ya usafirishaji wa kimataifa. Lori ina rangi ya kijivu na nyeupe kwenye sehemu ya mbele cabin na ina matairi mengi yanayoonyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Liko kwenye eneo la lami.

...wa rangi ya hudhurungi uliowekwa ndani ya ukuta mweupe. Mlango huu una michoro ya kisanii ya kuchongwa juu ya katikati na kushoto kuna nambari ya chumba 01. Iliwekwa ukutani. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya udongo vyenye mistari ya mapasuko kidogo. Sehemu hii inaonekana kuwa ya hoteli au nyumba ya wageni.

Nje ya jengo nyeupe yenye sakafu ya vigae ya rangi ya samoti hafifu. Kuna meza ndogo ya mpirigo na vitu vile vya plastiki vya rangi nyeupe viko vimewekwa kwenye roshani ya chumba. Pembeni kuna nyani za kijani kibichi na upande wa kulia kuna safu ya nguzo nyeupe zinazoashiria korido ya jengo.

Mji mdogo au eneo la kibiashara lililo karibu na mlima kuna majengo ya ghorofa moja hadi mbili yenye rangi nyekundu na krimu, baadhi yao yakiwa na mabango ya kibiashara, mbele ya majengo kuna maegesho yaliyojaa magari mengi hasa matatu na magari madogo yakionyesha shughuli nyingi za uzalishaji au biashara, nyuma ya mji huo kuna mlima yenye mandhari ya kuvutia.

Wa bahari wenye manthari ya kuvutia na utulivu, mawimbi madogo yanagonga taratibu mchanga wa pwani. Maji ya bahari yana rangi ya buluu iliyochanganyika na kijani hafifu, huku mchanga laini na mweupe uking’aa chini ya mwanga wa jua. Hakuna watu wala majengo, hali inayosisitiza utulivu na upweke wa eneo hilo.

Anayetambasamu akiwa amesimama nje katika mazingira maingishi ya magari. Amevaa kofia ya blue, shati la rangi ya blue iliyofifia na sweta jeusi pamoja na suruali nyeupe na viatu vya michezo. Anashikilia hati ya rangi ya blue mkononi mwa kushoto na inaonekana kama pasipoti au cheti.

Daraja lililojengwa juu ya mto mkubwa, likiwa limejaa umati mkubwa wa watu waliovaa nguo za rangi tofauti wakivuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Pande zote za daraja kuna maji ya blue yanayomeleta chini ya mwanga wa jua. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la nchi kavu lenye miti na majengo machache. Hii ni picha inaonyesha msongamano mkubwa wa watu wakihama.

Bango kubwa la uwanja wa ndege wa Manda lenye maandishi Lau Manda Airport na alama ya ndege. Bango hilo ni za rangi ya njano na nyeusi. Umewekwa kando ya barabara ya vumbi na nyuma yake kuna ukuta mweupe na mti ya kijani. Anga ni blue na kuna mawingu machache nyeupe.

Kubwa la kifahari kinachovutia kwa muundo wake wa kipekee. Jengo hili lina minara mirefu na mabadilisho marefu ya mioyo. Inaonyesha kuwa huenda ni jengo la kilini au la kihistoria. Limepakwa rangi nyeupe na mapambo mekundu na linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Mbele ya jengo kuna barabara ku watu wachache wanapita.

Cha kisasa kilicho ndani ya jengo kuna choo cha kukalia chenye kifuniko kimeinuliwa kikiwa kimewekwa ukutani karibu na sehemu ya kutoa maji kwa kutumia kitu cha kushinikiza, pembeni cho kuna karatsi ya chooni pamoja na brush ya choo, sakafu ni ya vigae vya rangi ya kijivu na ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Akiwa kwenye mtungo wa mbao unaoelea juu ya maji ya ziwa au mto. Mtungo huu umeungwa kwa urefu na una mitumbi midogo ya kushikilia upande wa ajili ya usawa. Ndani ya matumbi kuna watu huwa ni walioketi na kuvaa mavazi mepesi huku wengine wakiwa wamevaa.

...kungojea ambayo iko nje ya jengo. Chini ya mti mkubwa wenye kivuli, kuna viti vya plastiki vya rangi ya majano na blue , vilivyopangwa kwa safu. Watu wawili wameketii upande wa kushoto wakitazama simu zao. Pembeni kuna baiskeli na kwa mbali tunaona majengo madogo meupe pamoja na matangi makubwa ya maji.

Aliyevaa kanzu nyeupe na kofia. Akitembea kwenye njia nyembamba kati ya ukuta mbili za majengo ya rangi ya majani na nyeupe. Ukuta wa mbele una rangi ya kijani na samawati, sehemu ya chini. Mwanaume huyo anatumia fimbo, inawezekana ni mzee au ana ulemavu wa kutembea. Juu kuna nyaya za umeme zenye vipande vya chuma. Magari yanaonyesha mtaa wa jadi, huenda ni sehemu ya mji wa pwani.

...ya kale iliyozungukwa na miti ya kijani chini ya anga ya blue yenye mawingu wepesi. Katikati ya magofu kuna minara miwili ya mawe moja ukiwa mrefu na mweupe unaosimama wima. Magofu yanaonekana kuwa sehemu ya historia labda usikiti wa ujenzi la kale kiutawala. Unaonekana kuwa wa rangi ya udongo mkavu wa pwani. Ni utulivu.

Jumba la msikiti linalojulikana kama Mandhri Mosque, jina ambalo linaonekana kwenye kibao kilichoandikwa kwa herufi nyeupe kwenye msingi mweusi ya jengo hio kuna minara na nyaya za umeme zinazopita mbele ya msikiti huo. Anga ni safi na ya bluu ikiashiria kua ni mchana.

Maonyesho ya kiteknolojia na uzinduzi wa mifumo ya kidijitali. Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu, anaeleza jambo fulani kwa kutumia kompyuta, huku wengine waliovaa vazi rasmi, wakimsikiliza kwa makini. Wengine wamevaa mashati nyeupe yenye mapambo mekundu, na kuna camera inayo rekodi tukio hilo, ikionyesha kuwa ni tukio rasmi la muhimu.

Wanawake waliovaa mavazi meusi ya hijabu wakiwa wamekaa kwenye viti vyeupe vya plastiki ndani ya jengo. Kuta za ukumbi zimepambwa kwa mabango mekundu yenye maandishi ya Kiarabu na kuna skrini kubwa nyuma ikionyesha picha au video. Mandhari hii inaashiria kuwa ni tukio la kidini au kikao cha kumbukumbu huenda cha kiislamu ambapo washiriki wanatazama au kushikilia hotuba.

Kiasili, vilivyo nyongwa kamiti na nyasi vipo katika eneo lenye mchanga mweupe karibu na ufukwe. Kibanda kimoja kina ukuta wa rangi ya blue na maandishi ambayo pia yanasomeka: Mama Juma Massage, yakitangaza huduma za full body massage, foot massage, pedicure, manicure, body scrub na mengineyo.

Mandhari ya jengo linalofanana na msikiti. Sakafu imefunikwa na zulia lenye mistari mekundu, na rangi ya udongo. Kuta ni nyeupe, na kuna nguzo kubwa zinazotenganisha upande wa ndani. Viti vya plastiki vya rangi ya chungwa vimepangwa pembeni, na kuna drafu tupu ukutani.

Daraja refu linalopita juu ya mto wenye maji ya bluu. Pembeni ya daraja kuna magari yanayopita na watu wanaotembea. Nyuma ya daraja kuna majengo marefu na ya kisasa pamoja na miti mingi ya kijani inayoonesha kua ni jiji lenye mandhari nzuri. Anga ni la bluu na lina mawingu meupe.

Wakiwa kwenye meza ya kusajili chini ya hema. Wafanyikazi waliovaa sare za rangi nyeupe na fulana za kawi wamekaa nyuma ya meza yenye vitabu na vifaa vya kuandika huku wakimhudumia wananchi waliopanga foleni. Baadhi ya watu barakoa ishara tahadhari dhidi ya COVID-19.

Aina ya mashine hizi zilikuwa limeegeshwa pembeni mwa barabara. Hili lina trailer lenye container la rangi ya kahawa. Juu ya lori limeandikwa Simbet na juu ya kioo cha mbele kuna tovuti, www.simbu.cargo pamoja na nambari ya usajili KCL 336.

Maji yenye feri kadhaa zikisafisri juu ya maji. Kwa mbali kuna majengo ya kisasa yanayounda magari ya jiji pamoja na meli kubwa za bandarini. Anga ni safi na la buluu na maji ya bahari yanaonekana kulia. Feri hizo zote zina abiria na magari juu yake ikiashiria shughuli za usafiri baharini uwanja wa meli ukiwa na kituo cha mashauri.

Kilicho jaa watu wengi sana wakisafiri majini. Kivuko hicho kiko kwenye maji na watu wamesimama kwa msongamano mkubwa kwenye eneo la mbele na pembeni. Kivuko kina muundo wa chuma na pandisha la magari lakini haionekani kuwa na magari kwa sasa, ni watu pekee. Kwa nyuma kuna mji unaoonekana na mabango kadhaa ya biashara.

Changa iliyo katikati ya mti ya kijani na minazi inayo elekea sehemu ya ufuo. Pembeni kuna bango la maandishi meupe kwenye msingi mwesi inayo eleza kuhusu eneo la kuangalia na kulinda viumbe vya baharini hasa kasa. Pia kuna uzio mweupe wa kuzuia watu kuingia moja.

Anayefanya mahojiano rasmi mbele ya mabango ya tume ya huduma za mahakama yaani, Judicial Service Commision jina lake limeandikwa kama, Miss Hellen Rafael Namisi na chini yake kuna maandishi yanayosema kua ni mahojiano ya kuwania nafasi ya jaji wa mahakama kuu.

Kuu yenye njia mbili pana zinazotenganishwa na mstari wa katikati wa nyasi. Barabara hii inaonekana kuwa ya kisasa iko katikati ya maeneo ya mashambani yenye miti na nyumba chache. Anga limejaa mawingu mepesi, hili linayoashiria hali ya hewa na baridi au mvua inakaribia. Mandhari inaonekana tulivu na barabara haina magari mengi, ikiashiria muda wa asubuhi.

Eneo la bandari lenye vifaa vikubwa vya kuinua mizigo. Kuna kreni ya rangi ya bluu inayoinua trela nyekundu yenye magurudumu mengi. Kwenye mandhari ya nyuma kuna makonteina mengi yamepangwa pamoja na wafanyikazi wachache.

Rangi nyeupe likiwa limepambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi mengi ya rangi tofauti, kuna picha kubwa ya msanii maarufu upande wa nyuma na gari na maandishi kama Who's the Boss Now, World pamoja na alama za dola na nembo mbalimbali. Matatu hii inaonekana kuwa ya ubunifu wa kisasa unaovutia vijana maarufu sana jijini.

Huyu ni Rais wa Kenya William Samoei Ruto akikula kiapo. Kando yake amesaidiwa na bibi yake Rachel. Jaji mkuu ndiye anayetoa maelezo.

Watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa katika mazingira ya ofisi au taasisi ya serikali. Watu hao wanaonekana kuwa na furaha. Wakitambasamu na kushikana mikono. Mwanamke aliye katikati ameshika hati ya kijani na mwanaume pembeni ameshika waraka uliopambwa kwa utepe wa kijani na nyeupe, ishara ya makubaliano.

...la kusubiria abiria ambalo lina paa la rangi ya blue na nguzo nyembamba. Ndani ya jengo hilo kuna viti ya plastiki vya kukalia, viliopangwa kwa mistari ikiwa na rangi tofauti kama njano na blue . Eneo hili linaonekana kuwa wazi ikiwa na mandhari ya kijani kibichi. Upande wa nyuma ikiashiria kuwa ni sehemu ya uwanja wa ndege au kituo cha usafiri.

Pwani yenye maji ya bahari pembeni ya majengo ya zamani iliyojengwa karibu kabisa na mwamba. Ukingo wa bahari unaonekana kuwa na taka mbalimbali kama plastiki na chupa, ishara ya uchafuzi wa mazingira. Vichaka na miti midogo vimeota kandokando ya nyumba hizo.

Jengo la nyumbani lililojengwa kwa mawe, lenye milango mitatu yenye umbo la upinde na rangi ya kijani kuzunguka. Kuta za jengo zinaonekana kuwa na alama za uchakafu zikionyesha historia ndefu. Mbele kuna mti wenye majani mabichi na mbele ya mlango wa kati kuna pipa la taka. Eneo linaonekana kuwa tulivu.

Zikiwa zimeegeshwa kwenye maji ya bahari ufueni mashua ya karibu imeandikwa Maradona na ina rangi za kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi pamoja na bendera ya Kenya kwenye nyuma kuna mashua nyingine zenye majina kama Holiday na Sea Horse.

bahari. Wenye mchanga mweupe unaong'aa chini ya mwanga wa jua. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufurahia mandhari ya bahari. Baadhi wakiwa kwenye makundi huku wengine wakiwa peke yao. Mawimbi madogo yanang'onga taratibu kingo wa bahari na anga ni safi yenye rangi ya buluu na mawingu meupe. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na kuvutia kwa mapumziko au matembezi.

Mchanga mweupe na miti ya minazi upande wa kulia. Mbali ina mawimbi madogo na boti kadhaa zinaonekana mbali kwenye maji. Watu wawili wanaonekana wakitembea au kuchukua kitu kando ya maji. Vichaka na miti vinaonekana mbali upande wa kulia na mawingu mepesi yapo angani ikionyesha hali ya hewa tulivu. Mambo mengine haya yanaonekana kuwa ya asili na ya utulivu.

Jengo lenye minara dirisha refu na usanifu wa kiingereza unaofana na hekalu. Jengo hili lina rangi ya majano na nyeupe na mbele kuna safu ya nguzo zilizopangwa kwa mstari zikitoa kivuli kwenye sehemu ya mbele ya jengo. Sakafu ya eneo la mbele ni ya vigae vyekundu na njano vilivyofungwa vizuri. Anga ni safi yenye mawingu kidogo na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Ni mchanga mweupe na bahari ya bluu angavu, angani kuna anga safi ya bluu bila mawingu katika sehemu ya mbele ya picha kuna watu wawili wakitembea ufukweni, wakielekea upande wa bahari, bahari ni tulivu na inaonyesha uzuri wa asili ikifaa kuwa mapumziko au utalii wa baharini.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu, wakiwa wamevalia sare za rangi ya njano na kijani, wakiwa uwanjani. Wachezaji hao wanaonekana wakisherehekea labda baada ya kufunga bao au kupata ushindi. Wengine wanapiga makofi, wengine wanakumbatiana ghafla. Kwa nyuma kuna watazamaji wachache waliokaa kwenye jukwaa ya uwanja.

Ni mji au kituo cha magari. Kuna magari ya abiria aina ya mabasi yameegeshwa pembeni karibu na kituo cha mafuta ya Rubis. Mbele kuna tuktuk ya blue, roli jeupe na mtu mmoja anaendesha pikipiki. Barabara inaonekana kuwa tulivu huku shughuli za kawaida za usafiri na biashara zikiendelea.

Watu wamekusanyika ndani ya kanisa, wameketi kwenye mabenchi, wengine wamesimama na wote wanaonekana kuelekea mbele ambapo kuna madhabahu. Kanisa ina miuundo ya nguzo na taa zinazong'aa vizuri. Watu wamevaa mavazi tofauti ya heshima, wanawake wengine wamefunika vichwa. Inaonekana ni wakati wa ibada.

Ya kihindu yenye mapambo ya kupendeza na rangi nyingi. Kuna sanamu za miungu wa kiindu, waliopambwa kwa maua na vitu. Madhabahu hii ina milango midogo mitatu yenye mapambo ya kisanaa na pazia za buluu zimeandikwa pembeni. Juu yake kuna minara midogo yenye rangi za kijani.

Jengo la Lamu Museum lenye maandishi yalioandikwa juu ya mlango mkuu. Jego lina muundo wa kiarabu na kiswahili ya pwani wenye hati kubwa ya mawe ya rangi ya udongo wa mchangani mbele ya mlango kuna watu wachache wamesimama wengine wanaonekana wakiingia au kutoka kuna ngazi chache na baraza ndogo linaonekana mlangoni.

Mikono miwili ya watu wawili tofauti likishikana kwa nguvu, ikiwa ni ishara ya mshikamano na umoja. Mikono hiyo ipo katikati ya duara lenye rangi ya njano na nyekundu, dhidi ya magari nyuma ya rangi nyeusi. Chini ya picha kuna maandishi.

Waumini wa kislamu wakiswali katika uwanja wa wazi chini ya mahema makubwa. Waumini hawa wako katika harakati ya kushujulu, wakiwa wamesimama kwa mstari na mpangilio mzuri. Mahema yameandikwa majina ya mashirika kama Kenya Red Cross, na Sports Kenya likitoa kivuli dhidi ya jua kali. Maeneo yanaonyesha tukio maalum ya ibada.

Sehemu ya mapumziko iliyo karibu na pwani. Kuna majengo ya jadi yenye paa za makuti. Mojawapo ikiwa na umbo la mviringo. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu ya minazi na vichaka vya kijani, kuna vitu na meza chini ya kivuli na vinavyoelekeza ni sehemu ya kupumzika au mgao wa wazi.

Wa kipekee wa kiislamu na madirisha yenye umbo la upinde wa ncha kali na mapambo ya mtindo wa kiarabu mbele kuna mlango mkubwa wa kuingia na juu kuna mnara mrefu unaofanana na mnara wa msikiti. Jengo limezungukwa na mimea ya kijani na maua ya rangi mbalimbali.

Waliovaa rasmi wakiwa mbele ya jengo la serikali. Mwanamke aliye mbele amevaa suti ya blue na miwani akizungumza kwenye kipaza sauti kilicho na nembo ya Office of the Chief Justice, Judiciary. Anaonekana kuwaongoza wenzake ambao wamesimama kwa mstari nyuma yake wakisikiliza kwa makini. Mandhari na mavazi yao yanaashiria tukio rasmi.

Abiria wakiwa wanapanda treni kwenye kituo cha reli. Treni iyo ni ya kisasa, yenye rangi ya machungwa, nyeupe na manjano, na inaonekana kuwa ya SGR yaani, Standard Gauge Railway. Abiria wamebeba mizigo yao mikononi na...

Ni hekalu la Kihindu, ndani kuna sakafu ya marumaru nyeupe na sanamu ya Mungu au mungu mke uliyopambwa kwa nguo za rangi na maua ikiwa katikakati ya chuma, kuta zimepambwa kwa maandishi na alama takatifu za kihindi kama OM Sotiska vinginevyo kuna kengele zilizozingira kutoka juu ya watu wachache.

Ghorofa tatu lenye usanifu wa kale wa Kiswahili likiwa na madirisha makubwa ambayo na milango ya kuvutia. Mbele ya jengo kuna nguzo nyingi zenye mapambo na ambari zenye miundo ya msalaba. Njia ya mlango mkuu kuna bango linaloonyesha jina la taasisi au ofisi.

kutoka angani inaonyesha magari ya kijani kibichi ya eneo la mashambani. Kuna barabara kuu inayopita katikati pamoja na nyumba chache zilizobaa katika sehemu ya chini ya picha. Sehemu kubwa ya eneo inaonekana kuwa na miti mingi, mashamba na milima midogo. Ikionyesha mazingira ya asili yasiyo na msongamano mkubwa wa watu au majengo. Anga ni safi na muonekano wa jua.

Taulo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, taulo ziko katika rangi mbalimbali kama vile nyekundu, buluu, kahawia, nyeupe, kijivu , zambarau na zingine nyingi zikiwa zimekunjwa vizuri na kuangaliwa kuwa ni safi. Sakafu ya duka ni ya rangi ya cream na mwangaza wake wa ndani unaonekana kung'aa . Mazingira ni safi na unatoa taswira sema bidhaa za nyumbani hasa sehemu ya taulo katika duka kubwa.

Ufukwe wenye mchanga mweupe kuna mtumbwi wa mbao uliowekwa karibu na maji ukiwa umeegeshwa kwenye mchanga. Pembeni kuna miti ya kijani ikiwemo mikoko au miti ya pwani na sehemu ya miamba inayotokeza. Anga kuna bluu na bahari tulivu upande wa kushoto. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu.

Sehemu ya juu ya nyasi lililosimamishwa kwenye bustani yenye nyasi ya kijani na miti mingi. Ndani ya hema hiyo kuna nguo mbali mbali zinazouzwa na karibu kuna mabango ya matangazo. Watu wachache wanaonekana kuwa ndani ya hema hilo, likiashiria tukio la biasharavaau maonyesho ya bidhaa katika mazingira ya asili.

Kwenye mchanga mweupe na mawe makubwa na siri iliyofunikwa sehemu na mimea ya kijani. Pembeni kuna ngazi za mawe zinazoelekea juu. Huenda ni njia ya kuingia au kutoka ufukweni. Kulia mwa picha kuna majengo ya kifahari yanayochungulia baharini. Mandhari hii ni tulivu na ya kupendeza.

...la kitaifa au kimahakama. Katikati kuna mwanamke aliyevalia mavazi ya majaji yenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani. Huku pembeni yake akiwa amesimama mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya kijivu na tai ya manjano. Wamezungumza na watu walioketi na wengine wamesimama kwa heshima baadhi wakiwa kwenye sare rasmi. Sehemu imepangwa kwa maua meupe na kwa jukwaa.

Jengo inaonyesha wanaume wawili waliovaa mavazi meupe ya kiislamu wakiingia kwenye chumba kupitia mlango mkubwa. Kuta za jengo zina rangi ya krimu na nyeupe na kuna maboksi au fremu zilizowekwa ukutani pande zote mbili za mlango. Juu ya mlango kuna taa ya buluu.

Kihistoria lenye muundo wa kiarabu lenye rangi nyeupe na milango mikubwa mitatu ya kuingilia juu ya milango kuna maandishi yanayosema Mombasa Daresalam Plaza. Mbele ya jengo kuna watalii kadha waliovaa mavazi mepesi wakitazama bidhaa. Kuna vibanda viwili vya kofia viliyojengwa kwa mtindo wa kuvutia kwa mlango wa kati. Mandhari yakiwa inaonyesha kua ni mchana.

Ufukweni na katikati kuna kifaa kinachoonekana kama mtungi mdogo wa udogo uliowekwa ardhini. Sehemu yake ya juu ikiwa nje kumekua na mchanga unaozunguka mtungi huo labda kutoka na upepo au kushindwa kwa makusudi. Vitu vidogo kama vijiti na majani yaliokauka yametawanyika karibu. Mandhari yanaoneka kua tulivu na asili huenda eneo hili ni sehemu ya pwani.

Jahazi la kitamaduni likielekea kwenye maji chini ya anga la buluu lenye maji mepesi. Jahazi lina watu walioketi ndani wakionekana kufurahia safari. Tanga kubwa limeinuliwa na lina maandishi, Happy Birthday, pamoja na alama ya moyo.

Bua ya kijani kibichi yenye nyasi zilizopangwa vizuri. Katikati ya bustani kuna njia ya mawe inayopita katikati kuelekea kwenye jengo jeupe lenye paa la makuti. Jengo hilo lina vyumba vyenye milango na madirisha ya duara na inaonekana kuwa sehemu ya hoteli au nyumba ya wageni. Pembeni kuna miti mikubwa.

Tunaona wanaume watatu wameketi kwenye safu ya mbele ya jukwaa la uwanja wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida. Mmoja akiwa na shati la samawati, mwengine fulana nyekundu na wa tatu fulani ya manjano wanaonekana kua na furaha wakitabasamu nyuma yao kuna watu wengi walioketi na kusimama.

Barabara ya lami yenye njia moja kila upande ikiwa katika mazingira ya mashambani. Pande zote mbili za barabara kuna miti ya kijani. Upande wa kulia liwe na mitengo mingi huku upande wa kushoto ukiwa na miti minene ya kawaida. Anga ni safi lenye mawingu meupe machache.

...wenye alama ya mbao mviringo iliyoandikwa, Bustani Suite 34A kwa maandishi ya njano. Mbao hiyo imewekwa upande wa kushoto wa picha ikiwa na mshale unaoelekeza upande wa kushoto ikionyesha mwelekeo wa chuma hicho. Pembeni kuna sehemu ya ukuta mwingine.

Mchanga pembezoni mwa bahari ambapo mitumbwi na boti mbalimbali zimeegeshwa. Kuna mitumbwi ya mbao ya kienyeji ambayo inaonekana kua imetumiwa na wavuvi pamoja na boti ya kisasa ya plastiki yenye rangi ya pinki na buluu. Mandhari ni tulivu na maji ya bahari yapo karibu na mitumbwi hio kwa mbali kuna majukwaa madogo madogo.

Watu wakiwa katika shughuli ya kujaza au kuasaini waraka kwenye meza ya wazi chini ya mti. Watu hawa wamevaa mavazi ya kawaida na wengine mavazi rasmi wakionyesha kua ni shughuli ya kijamii au ya usajili rasmi. Mwanamke aliyevalia gauni la rangi ya kijani yenye michoro amebeba mtoto mdogo huku akizungumza na mwanaume.

Jumba ya jadi iliyojengwa kwa kutumia miti na paa la makuti. Yaliyojengwa ufukweni karibu na bahari. Nyumba hizi ziko kwenye mchanga mweupe na kuna mabaki ya magogo na vifaa mbalimbali karibu. Mandhari ya kijani kibichi kuzunguka eneo hilo inaonyesha mizimgira hasili. Umbo huu uenda ikawa sehemu cha kijiji cha wavuvi.

Ya kidini inayoinuka juu ya majengo ya mjini. Mnara wa kushoto ni wa kanisa, una saa na msalaba juu yake. Huku upande wa kulia kuna mnara wa msikiti wenye spika na mwezi juu. Kati yao kuna miti ya minazi na nyaya za umeme zinapita angani. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya jiji.

...la kisasa linalopita juu ya mto au bahari na magari yanayopita barabarani. Kuna nguzo kubwa la umeme upande wa kushoto pamoja na nyaya za kusafirisha umeme. Barabara ina mistari miwili ya kati ikionyesha kuwa magari yanaruhusiwa kupita pande zote. Anga ni safi na kuna mwanga wa jua unaoangaza eneo hilo.

Ukuta wa mwamba wa asili uliokauka na kua mgumu wenye miale ya kijani ya mimea midogo unaomea katika nyufa zake, chini ya mwamba kuna sehemu ya sakafu iliyopigwa lami ya mawe na kijivu kahawia, pembeni kulia kuna bomba la plastiki la rangi ya buluu lililowekwa ukutani na sehemu ya jengo.

Tukio la The Judiciary Dialogue Day litakalofanyika Ijumaa tarehe 31 Januari 2025 kuanzia saa tano asubuhi katika vituo vyote vya mahakama nchini Kenya. Kauli mbiu ni, Your voice matters. Let's make a difference together . Wananchi wanakaribishwa kuzungumza na maafisa wa mahakama.

La pwani lenye mwamba mkubwa wa asili upande wa kulia uliosimama juu ya mchanga mweupe wa uvukweni. Kushoto kuna majengo madogo ya miti na makuti yaliyojengwa kwenye msitu wa minazi na miti ya kijani kibichi yakiwa na magari ya kitalii moja ya majengo ina kibao chenye maandishi Neon.

Yenye mawimbi madogo yanayoyagonga usuko wa mchanga. Maji ya bahari ni safi na ya blue ya kijani, ikaonekana kuendelea hadi kupewa macho. Mbingu imefunikwa na mawingu meupe na kijivu, inayoashiria hali ya utulivu au huenda mvua inakaribia. Hakuna watu au majengo yanaonekana, jambo linalofanya sehemu hii ionekane kuwa tulivu.

Abiria na magari kikiwa kinaegeshwa ufukweni mwa bahari. Kivuko kina rangi ya samawati na nyeupe kikiwa na miundombinu ya kupandia magari na watu. Kando yake kuna kivuko kingine imechaonekana kiko katika hali ya maandalizi au huenda kimeegeshwa kwa shughuli za matengenezo.

...cha ibada kwa Uislamu wakiulizwa andikwa mail Muslim prayer room , ambapo una maandishi meupe kwenye madhira nyuma ya rangi ya bluu na nyekundu. Juu ya mlango kuna taa ya kuonyesha mlango wa dharura, exit , ikiwa na mwanga mweupe. Kulia mwa picha unakuta nyeupe zilizo na mapambo ya vichunguzi.

Mashua kadhaa za jadi za mbao zenye matanga meupe makubwa zinayoelea juu ya maji ya bahari yenye rangi ya buluu. Kila mashua ina watu waliyoketi ndani yake labda wakiwa kwenye mashindano au safari ya kawaida. Anga ni angavu bila mawingu hali inayoashiria siku yenye hali nzuri ya hewa.

Train ya abiria ya kisasa, yenye rangi ya nyekundu, nyeupe na manjano, ikisafiri kwenye reli kupita eneo la mashambani. Train hii ina mabewa mengi, na inaonekana kuwa safarini chini ya anga la samati, na mawingu meupe. Mandhari ya pembeni ina miti michache na vichaka, na njia ya reli inapita juu ya ardhi kavu.

...mashindiko wa timu ya mpira wa miguu wakiwa kwenye sherehe au maadhimisho ya ushindi. Wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe, rangi zinazohusishwa na timu ya Goromaya. Baadhi wanapiga ngoma na wengine wakiwa na kama tanubeta na vijiti vya kupiga kelele.

Kijana aliyevaa jezi nyekundu ya nchini ya Kenya akiwa kwenye uwanja wa michezo uliojaa watu waliovaa mavazi ya rangi za kitaifa. Kwa mbele ya kamera akizungumza labda akieleza tukio linaloendelea. Anani wani juwa na anaonekana mwenye furaha.

Jengo la kisasa lenye rangi nyeupe lililozungukwa na uzio wa mawe. Mbele ya jengo hilo kuna bustani lenye mitende na vichaka vya kijani pamoja na sanamu ya dolphin ikiruka juu ya mimea. Upande wa kushoto kuna lango...

Watu waliovaa mavazi meupe. Wengi wao wakiwa wanaume waliovaa kofia za kiisalmu wanakusanyika katika eneo la wazi lililopangwa na bendera ndogo ndogo za rangi mbalimbali. Nyuma yao kuna majengo meupe na baadhi ya watu wanaonekana wakiimba au kusali hii inaonekana kua sherehe au tukio la kidini ya kiislamu.

SGR, Standard Gauge Railway ya Kenya ikiwa safarini. Treni hiyo ina rangi nyekundu na nyeupe ikiwa na nembo ya Kenya mbele inaonekana kubeba makontena ya mizinga na inasafiri katika njia ya reli iliyonyooka kupita eneo la mashambani lenye mlima kwa mbali na anga yenye mawingu. Eneo ni tambarare na barabara ya reli inaonekana kwa mfululizo.

...kuotea asili ya nyenyasi za kijani kibichi mbele. Ziwa au bwawa katikati na miti mirefu ya minazi kwa ubali. Anga ni safi lenye mawingu madogo meupe na rangi ya blue angavu. Katika sehemu ya kati kuna mti mmoja mrefu ambao ulisimama wima haldini. Unaweza kuwa alama au sehemu ya mipaka.

Kubwa ya mizigo iliyoko baharini karibu na pwani wakati wa machweo ya jua. Anga lina rangi ya bluu na machungwa, huku mawingu mazito yakielea angani. Juu ya meli kuna maandishi Ong Outliners yakionyesha kua ni meli ya usafirishaji wa magari au mizigo mikubwa. Maji yanatulia yakionyesha utulivu baharini na taa za meli zimewashwa.

Watu wawili wakiwa juu ya matumbwi ya kienyeji kwenye maji tulivu. Mmoja ameketi akiwa amevaa kofia ya majani na mwengine amesimama huku akiwa amevaa fulana nyeupe na kaptura ya buluu. Mtungwi uko karibu na eneo lenye vichaka ya kijani na kijani.

...lenye muundo wa kipekee unaofanana na ule wa nyumba za ibada. Jengo hilo limezungukwa na ukuta mrefu wa rangi nyeupe. Mlango kubwa la kahawia liko wazi. Barabara ya lami mbele ya jengo hilo inaonekana kuwa safi. Pembeni kuna mimea ya kijani ikiwemo miti ya minazi na vichaka vidogo. Anga ni ya utulivu ikionyesha mazingira tulivu na nadhifu.

Rasmi la kuapishwa kwa jaji mbele ya jopo la mafisa wa serikalini. Mwanamke aliye kati amevaa mavazi rasmi ya jaji na anashika bibilia juu ya mkono wa kushoto huku akiapa mbele ya mimbari ya nembo ya Kenya. Pembezoni yake wapo watu wengine waliovaa mavazi rasmi mmoja akiwa amevaa barakoa ishara ya tahadhari ya kiafya. Nyuma yao kuna bendera za Kenya.

Hasa katika sehemu ya huduma kwa wateja kuna watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa huku wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta iliyowekwa namba kama vile kaunta tatu, nne na tano. Ukuta umepambwa kwa rangi za blu na nyeupe na kuna maandishi, Directorate of Immigration, inaonekana upande wa kushoto.

Bati lenye rangi ya krimu na kahawia likiwa na usanifu wa kiislamu wa kuvutia. Kuna mnara mrefu wa kiduara unaoinuka juu ukielekea angani ambao hutumika kwa ajili ya adana. Kuta za msikiti lina madirisha marefu yenye miundo ya kipekee. Anga ni la bluu safi likiongeza mvuto wa picha.

Kwenye mandhari ya kuvutia, kuna mitende mirefu inayosimama wima huku kivuli cha miti hio kikianguka ardhini. Vifuniko vya vitamba vimewekwa juu kati ya mitende ili kutoa kivuli. Upande wa kushoto kuna viti vya kupumzika na kwa mbali upande wa kulia kuna ukuta wenye michoro ya rangi mbali mbali.

Bahari lililochukuliwa kutoka juu angani labda ndani ya ndege. Tunaweza kuona maji ya bahari la rangi ya bluu, yaliyotulia. Ufuo mrefu wa mchanga mweupe, unao pinda pole pole, na sehemu ya nchi kavu, upande wa kushoto. Mandhari yenye kuvutia inaonyeshwa uzuri wa pwani.

Kundi la wanaume waliovaa mavazi ya michezo wakishangilia kwa furaha huku wakiwa wameshika bendera ya Kenya na Maua. Wengine wameinua mikono juu kuonyesha ushindi. Nyuma yao kuna bango lenye picha la wachezaji na maandishi ya pongezi, yakionyesha kua ni tukio la kusherekea mafanikio.

Mtu aliyevalia suti ya bluu akiwa ameketi mbele ya kipaza sauti amevaa miwani na anaonekana kua katika mkutano rasmi au kikao cha taasisi. Nyuma yake kuna bango lenye mambo, nembo ya JSC ambalo ni kifupi cha, Judicial Service Commission likionyesha ni hafla ya kisheria.

...hudhurungi na mstari ya jano, kijani na nyekundu ikisafiri kwenye barabara nyembamba iliyo na kivuli kingi kutokana na miti mingi ya kijani iliyopandwa pembeni. Upeo wa picha kuna sanamu ya rangi na dhahabu au mnara wa kumbukumbu unaoonekana kwa mbali. Ukuta upande wa kushoto una maandishi.

Jahazi likielekea kwenye bahari chini ya anga ya bluu yenye mawingu mepesi. Jahazi hilo lina tanga kubwa la rangi ya krimu lililoandikwa, Mzima House pamoja na mchoro wa ua. Ndani ya jahazi kuna watu na mizigo ikiwa inaelekea mbele kwa kasi ya upepo.

Boti yenye rangi nyekundu na nyepesi ikielea juu ya maji ya bahari au mto. Nyuma ya boti kuna mandhari ya pwani yenye miti ya minazi na majani mengi ya kijani kibichi, pamoja na majengo ya makazi. Anga ni la buluu na lina mawingu mepesi, hali inayoashiria.

Kwenye ja nyembamba kati ya majengo ya zamani yaliyojengwa kwa mawe na shoka. Ni majani na hudhurungi. Mwanamke mmoja amevaa buibui la rangi ya samawati na kushika chupa ya maji mkononi. Na mwingine yupo upande wa kulia akiwa amevaa buibui jeusi. Wanaume wawili wamevaa kanzu nyeupe na kofia za Kiafrika.

Watu waliovaa kanzu na kilemba. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya zambarau, wakiwa wamekaa ndani ya msikiti. Kuta za msikiti zina madirisha marefu ya mviringo na taa zinazong'aa. Kuna mapambo ya kiislamu ukutani na mazingira ni ya utulivu na ibada. Inaonekana kama kikao cha kidini.

La kutoa taarifa lililoandikwa Information Desk. Ndani ya kituo cha Huduma Center Kenya. Wafanyikazi wawili wamevaa sare rasmi za huduma. Mmoja ameketi kwenye dawati na mwingine amesimama pembeni. Madhari ya ndani ni safi. Ina mwanga wa kutosha na ina viti vya kusubiri nyuma. Picha inaonyesha mazingira ya huduma kwa wateja.

Jamaa ndani ya kanisa watu kadha wamesimama karibu na madhabahu mmoja wao akiwa mavazi ya baada ya rangi ya zambarau na kichwani amefunga kilemba kuna moshi unaotoka kwenye kifaa cha kutolea uvumba cha ibada au tambiko takatifu. Kanisa limepangwa kwa mapambo ya rangi ya waridi.

La kikiristo lenye msalaba juu ya mlango wake mkubwa wa mbao. Ukuta wa mbele wa kanisa umejengwa kwa matofali meupe na rangi ya mawe na kuna msalaba mwengine mdogo ukuta wa juu. Mbele ya kanisa kuna watu mbalimbali wakiwa wamevaa mavazi tofauti baadhi wakiwa wameketi wengine wamesimama na kutembea wakionekana kua katika hafla au ibada, kulia na kushoto makanisa kuna mahema mekundu.

...wakiwa ndani ya mashua ndogo yenye paa la blue . Wakielea juu ya maji ya bahari yenye rangi ya samawati angavu. Mashua iko karibu na fukwe ya mchanga mweupe na msitu wa miti ya kijani unaonekana nyuma. Ndani ya mashua kuna madumu ya plastiki ya majano na watu wanaonekana wamekaa kwa utulivu wakifurahia safari.

Onyesho la biashara la wazi ambapo kuna bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kwa mikono hasa vikapu na fanicha za nyasi au miwa. Vikapu vingi vimepangwa kwa utaratibu vikiwa vimefungiwa na kuwekwa juu ya meza na fremu za chuma, nyuma ya bidhaa kuna miti yenye majani mengi ikionesha kua eneo hilo lipo karibu na sehemu ya asili

Pale na lile jengo la kihindi. Unaliona ilipo shifu mandira kama na liliandikwa kwa herufi kubwa juu ya lango mkuu. Jengo ni jeupe na muundo wa kisanaa wa kihindi na mnara wake mrefu una umbo la koni ukiinuka juu katikati hapa. Ukishia karibu la kihindi, kuna magari yaliyobaki mbele ya jengo hilo na milango mikubwa.

Watu waliyokaa kwenye viti vya mabao vyenye matakia meupe wakiwa wamevaa fulana nyekundu wapo eneo la nje lenye vichaka na miti ya kijani nyuma yao, na upande wa kulia kuna bango la Diamonds. Sehemu hii inonekana kua ya mapumziko huenda ni hoteli au eneo la burudani.

Usajili au uthibitisho wa tarifa unaofanyika kwenye eneo la wazi chini ya hema. Mwanamke amesimama mbele ya meza akiwa anahudumiwa na mwanume aliyevaa barakoa na koti jeupe ambae anaonekana kua mhudumu. Meza ina vifaa kama stampu, karatasi na stambla. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa.

Pana yenye lami ambayo inaelekea mbali. Pembeni mwa barabara kuna miti mingi ya minazi na majani mabichi. Inayoashiria kuwa eneo hili liko katika mazingira ya pwani au sehemu ya joto. Kuna magari machache barabarani likiwemo tuktuk ya blue inayoonekana katikati ya picha. Upande wa kulia kuna majengo meupe yenye uzio.

Ndogo ya kitalii jina MV Nice ikiwa majini. Boti hii ni ya rangi ya samawati na nyeupe na maandishi yanayosomeka Glass Boat ikimaanisha ina sehemu ya chini inayoweza kuonyesha mandhari ya chini ya bahari. Ndani ya boti kuna abiria walioketi wakitazama mazingira huku mtu mmoja akiwa ameketi juu ya pala boti akiwa amevaa shati la jano. Mbari ni ya rangi ya samawati.

...ya rangi ya samawati kwenye maji ya mbali, vikielekea haukuondoka kwenye pwani. Mandhari ni ya mchana wenye anga safi na mawingu madogo. Kwa mbali kuna majengo na miti katika ufuko unaoonekana. Vivuko hivi hutumika kusafirishia magari na abiria kutoka upande mmoja wa mbali hadi mwingine na vinaonekana kuwa sehemu ya shughuli za kila siku za usafiri.

...Na anga la bluu. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye ufukwe, mmoja akiwa amevaa shati jeupe na aproni nyeusi na mwingine akiwa amebeba mzigo kichwani huku akiwa hana shati. Upande wa kulia kuna miti mirefu ya minazi na vichaka vya kijani vinavyoashiria mazingira ya pwani ya kitropiki.

...ya pumziko au hoteli ya Pwani. Mbele kuna mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Mbali yakiwa na michirizi ya jano. Nyuma ya mimea kuna ukuta mweupe mfupi wenye nguzo na zaidi nyuma kuna nyumba zilizo na paa za makuti. Mitende mirefu imeinuka.

...kweli penye mchanga mweupe na safi. Kuna viti vya mbao pamoja na meza chini ya vibanda vya makuti vilivyojengwa kati ya mitende mirefu. Mandhari inaonekana tulivu yenye kivuli kizuri kinachotokana na miti ya minazi. Hii ni sehemu nzuri ya kupumzika, labda ni hoteli au eneo la mapumziko kando ya bahari. Sehemu hii inaonekana kuwa tulivu na ya kuvutia kwa watalii.

Nyuma ya hema ndani ya jengo la huduma Senda. Afisa wa kike aliyevaa sare nyeupe na nyekundu amesimama nyuma ya kaunta. Anakizungumza na wengine walio vaa suti na sare rasmi. Juu ya kaunta kuna maandishi service na namba nambari tano ikiashiria dirisha la kuhudumia wateja. Watu wengine walio vaa sare za huduma Kenya wamesimama kwa heshima.

Kwenye mchanga mweupe na mwani ulio sambaa pwani. Kuna miti ya minazi iliyosimama wima upande wa kushoto na majani ya kijani yameota sehemu ya juu ya mchanga. Pia kuna nyuno ya mbao ya kienyeji. Mojawapo ikiwa ni frame ya paa bila paa halisi. Labda kwa matumizi ya kivuli au kukaa. Anga ni ya mawingu mengi. Hali inayoonekana kuwa ni siku ya baridi.

Chupa chenye ukuta wa rangi nyeusi na sakafu ya zege. Kwenye mkono ya chumba kuna sanamu ndogo ya mawe iliyofanana linga ambayo ni michoro ya mungu, imo katika dini ya kihindu. Nyuma ya linga kuna picha ya mungu shiva akiwa na nyoka shingoni na mdomo wake umefungwa kwa ulimi. Picha hiyo inaonekana kuwa ya zamani kidogo.

Waliovaa mavazi meupe wakiwa kwenye tukio la kidini au kijamii ndani ya jengo. Kwenye ukuta wa nyuma kuna bango linalosema The Salvation Army Mombasa Central Copes ikionyesha kua tukio hilo linafanyika katika kanisa la jeshi la wokovu Mombasa, watu wengi wanaonekana wakishangilia au kuimba kwa furaha wengi wakipiga makofi.

Ni mambo ya mtaa wa jiji. Pembeni mwa barabara kuna watu wamekaa kwenye viti na kingo za ukuta wakipumzika wakisubiri huduma. Kushoto kuna jengo la kifahari lenye maandishi makubwa ya upindi na mapambo ya kijani. Inaonekana kuwa ni msikiti. Kulia kuna jengo lingine la biashara lenye maandishi, Sunrise juu. Katika barabara hiyo kuna bajaji ya jano.

Kanisa lenye paa jekundu na kuta za rangi ya machungwa, juu ya mlango mkuu kuna msalaba mweupe na maandishi yanayosomeka, Shiloh Celebration Center. Mlango uko wazi na kuna kijani kibichi cha mimea mbele ya jengo pamoja na mti mkuu upande wa kulia, anga ni ya mawingu mazito.

Jumba lenye miamba ya rangi ya kahawia kwenye ukuta huo kuna kundi kubwa la popo waliotundika wakiwa wamelala na kupumzika. Juu ya pango kuna majani na mimea iliyomea kutoka kwenye ufa wa miamba. Chini kuna sehemu ya saruji iliyovunjika.

Waendesha bodaboda wakiwa barabarani mchana. Wengi wao wamevalia mavazi ya kawaida huku mmoja wao akiwa amevalia mavazi ya reflector ja njano kwa ajili ya usalama. Wote wamepanda pikipiki yao na wanaonekana kamawako tayari kuanza safari kushiriki maandamano au msafara fulani. Mandhari ya nyuma Ina miti mingi ya kijani na majengo machache.

Mandhari ya kupendeza ya ufukwe wa bahari kuna bwawa la kuogelea la rangi ya bluu lenye umbo la kipekee, upande wa kulia likizungukwa na mitende. Ufukweni, kuna boti kadhaa zimeegeshwa karibu na maji safi ya bahari. Eneo hili.

Ndani ya kanisa la 'Mavuno Church Mombasa'. Mbele kuna jukwaa lenye watu wanaonekana kua waimbaji au wahubiri huku nyuma yao kukiwa na shirika kubwa la maonyesho. Waumini wameketi kwenye viti vya plastiki vya kijani wengine wamesimama wakionekana kushiriki ibada. Mandhari inaonyesha ibada ya kisasa yenye taa na muziki.